Ng'ombe kadhaa wa maziwa wanaweza kuonekana wakiwa wamelala chini, huku wengine wamesimama wakila chakula chao kilicho cha rangi ya kijani. Kwa mbali tunaeza uona mlango wa jumba lile.

Shamba lililolimwa na kunadhifishwa vizuri, linaweza kuonekana limenawiri miti mirefu ya mandizi, iliyoning'iniza migomba ya kijani. Pia kwa karibu tunaweza liona jengo kubwa lililozingira shamba lile.

Watu wamekusanyika kwa umakini kwenye meza ya mafunzo, wengine wamevaa makoti meupe ya maabara, wengine shati ya mawidi ,wakishiriki maelezo au onyesho la kifaa kilichowekwa mezani. Mwonekano wa chombo cha duara na nyenzo ya kitaaluma wanaashiria mafundisho au matarajio ya kisayansi.

Gari jeupe limebeba mzigo mkubwa wa ndizi mbichi za kijani juu ya paa lake. Vipepeo vya ndizi vinaonekana vikichomoza katikati ya mizigo zikionyesha mazingira ya biashara ya mazao ya usafirishaji wa bidhaa za kilimo.

Mtu aliyevalia koti na kofia ya manjano ananyunyuzia dawa ng'ombe mweusi na mweupe kwa kutumia kifaa cha mgongoni. Ng'ombe amesimama juu ya ardhi ya udongo ndani ya eneo lenye uzio huku mmea ya kijani ikionekana pembeni.

Mimea ya migomba imepandwa ndani ya banda la kijani, yapata mwanga na ya kutosha kupitia paa la plastiki, linaloshikiliwa na fremu za chuma. Majani ya migomba ni makubwa na yenye afya, yakiashiria mazingira bora ya kukuza matunda.

Maanthari ya kijani kibichi yenye migomba na mimea mingine imemea mbali chini ya anga ya buluu yenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Mbele kuna hadhi ya udongo mwekundu unayoweza kuwa ni sehemu ya kilimo au njia ya kupita.

Ngombe wawili wanaonekana wamesimama mmoja wa rangi ya kahawia amefungwa kamba mkuuni uku anamtazama mkulima aliyevalia nguo ya kijani anamkama ngombe maziwa kwenye ndoo nyeupe

Migomba imebeba matunda yaliyoiva, ndizi za manjano zinazoning'inia kwa makundi makubwa. Majani yenye rangi ya kijani kibichi yanazunguka mashina yake yakionyesha afya na ustawi wa mimea. Mwonekano huu ni ishara ya mashamba yenye mavuno mazuri.

Mizigo mikubwa ya ndizi zenye rangi ya kijani na njano imepangwa kwenye meza na sehemu ya sakafu ya soko. Watu kadhaa wanaonekana wakizunguka, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakichagua mazao.

Kina mama wamesimama au wameketi wakiendelea na shughuli ya kugawanya maziwa safi kwenye vyombo mbalimbali. Wanatumia mikono yao kwa uangalifu mkubwa wakihakikisha kila chombo kinajazwa kwa ufasaha. Maelewano kati yao yanaonekana wazi kabisa.

Pikipiki imetumika kusafirisha mitungi mikubwa ya chuma ambayo imebainika kuwa inabeba maziwa safi. Wanaume wawili wamesimama kando labda wanahusika katika biashara ya usambazaji wa maziwa wakitumikia jamii katika maeneo ya mashambani.

Kikundi cha watu wamesimama kwa furaha karibu na mmea wa ndizi uliojaa matunda mabichi ya kijani. Mandhari inaonyesha mshikamano, hekima ya kilimo na uhusiano wa kijamii unaotokana na juhudi za pamoja. Nyuma kuna bango la taasisi na Ahadi Kenya, ishara ya ushirikiano ya maendeleo ya jamii.

Mkulima amekiti chini akimkamua ng'ombe kwa ustadi. Mikono yake ikielekezwa kwenye ndoo ya buluu iliyojaa maziwa safi. Ng'ombe amefungwa kwa miguu kwa kamba ili kuhakikisha utulivu. Huku mazingira ya nje yakiakisi maisha ya kijijini yenye bidii na matumaini.

Ndizi mbichi za kijani zimekusanywa kwenye mzabibu mmoja zikining'inia kwa uzito wa uhai wa shamba. Majani na mimea ya nyuma yanaongeza rangi ya asili, taswira ya mavuno inaonekana taratibu kwa kazi ya mkulima.

Ng'ombe wamesimama kwenye kanda maalum ya kulishia, kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake. Wanalisha nyasi kavu zilizo chini. Wanaonekana wakiwa watulivu. Mbele yao kuna magunia mawili makubwa meupe, yenye maandishi mekundu na kijani, yanayoonyesha bidhaa ya chakula cha mifugo.

Ng'ombe watatu wenye rangi ya nyeupe na nyeusi wanaonekana wako katika jumba huku wanakamuliwa na wakulima wawili ili kutoa maziwa. Maziwa haya ni lishe bora katika afya yetu na inatumika kama kutengeneza viumbe vingine.

Mtu amesimama shambani kati ya mimea mirefu ya mahindi akiwa amevalia kofia na shati lenye mikono mirefu. Anaushika mahindi mmoja kwa mkono mmoja kana kwamba anaangalia ubora wake na anavuna.

Ng'ombe weusi na weupe wamezunguka sehemu ya kulishia iliyotengenezwa kwa tairi kubwa iliyojazwa nyasi. Wanakula kwa utulivu wakiwa kwenye shamba lenye banda na miti upande wa nyuma. Hii inaonyesha matumizi ya afya vya kujakata kwa ajili ya lishe bora ya mifugo.

Mmea wa ndizi wenye majani yaliyofunguka unamea mashambani katika mazingira ya kitropiki. Bichi za ndizi bado ni za kijani zikining'inia kwenye mzibabu mmoja zikionyesha hatua za awali za ukuaji wa zao hilo muhimu.

Ndizi za kijani zimesimama kwa mstari kila mzabibu ukiwa na majani makubwa na matunda yaliyoiva kwa kazi ya mkulima. Njia safi katikati inaonyesha mpangilio bora, ishara ya usimamizi mzuri wa shamba na juhudi zinazolisha jamii.

Maziwa yanamwaga kutoka chombo kingine kikubwa cha metali hadi ndani ya chombo kingine kilicho funikwa kwa kitambaa cheupe. Vyombo vingine vya maziwa vinaonekana nyuma vikionyesha mandhari ya shughuli ya ukasanyaji au usafishaji wa maziwa katika mazingira ya kilimo au shamba.

Unga mweupe umetunzwa ndani ya kikapu kilichosokotwa kwa mikono kikiwa juu ya chombo chekundu. Pembeni kuna chombo cha bluu na eneo linaonekana kuwa nje huenda ni sokoni au kijijini. Mandhari haya yanadhihirisha mbinu ya kitamaduni za hifadhi za chakula.

Mtu aliyevaa koti jeupe na nywele kufunikwa kwa neti anamhudumia mtambo wa kuchuja au kuhifadhi maziwa akimimina kimiminika kutoka chombo kidogo kwenda kwenye mtungi wa chuma. Mtungi mwingine unaonekana nyuma ishara ya uzalishaji au kiwango kikubwa au na kudhibiti wa ubora.

Watu watatu wako katika shamba la migomba. Mmoja amesimama akiangalia mzigo wa ndizi mbichi, ulioegeshwa juu ya majani ya migomba. Mwingine yupo karibu kama anayetoa maelekezo au kushiriki majadiliano. Wa tatu amepiga magoti na anaandika, labda anarekodi taarifa.

Ng'ombe wawili mmoja mwekundu na mwingine madoadoa ,wanatunzwa kwa uangalifu kwenye sehemu ya kuogeshewa iliyo na bomba la maji na brashi, wahudumu wawili wanafanya kazi kwa bidii wakihakikisha usafi na afya ya mifugo.

Mtu amevaa shati la buluu na kofia nyeupe akihudumu shambani kwenye mimea ya migomba. Anashughulikia mfuko wa manjano uliovaa kwenye mgomba, anaubeba ndizi. Mandhari ya nyuma ina migomba ya kijani kibichi ikionyesha shamba lenye afya na shughuli za kilimo cha kisasa cha ndizi.